Watu hawa wasaba waliokaa kwenye mviringo kwenye baiskeli yao ya kutembelea. Wanaonekana wenye furaha sana, kutokana na vitu ambao wamepewa. Nguo zao ni ya nyekundu, na yameandikwa jina la nchi yao.

Kuna maelezo kuhusu kisima chenye uhai, na jinsi ambayo tunatumia maji katika mahitaji yetu ya kila siku. Kuna mama yule amekaa pale upande mwingine pale ambapo anateka maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Pia tunaonyeshwaa...,